Muuguzi anamshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Na amefunikwa na shuka nyeupe. Muuguzi amevalia mavazi ya kijani kibichi. Kuna vifaa vingine vya hospitali mezani.

Barabara imejaa maji ya mafuriko. Kuna tuktuk mbili na pikipiki zinazosafirisha wateja kwenye maji hayo. Maji yanaonekana kuwa karibu na magoti. Hii ni hatari kwa afya kwa sababu ya ajali na magonjwa.

Chupa ya vidonge vya hizi iron mg 25 iliotengenezwa na kampuni ya country life . nivutubisho vya lishe havina glutten na hasibabishi kukosa choo, ni vizuri kwa afya kwa sababu vina saidia kuongeza nguvu mwilini.

Daktari wa kike amevalia aproni nyeupe na ana mchanja mtoto. Mama amemsikilia mtoto akipewa chanjo, na muuguzi mwingine anamsaidia mama kumshikilia mtoto. Wanatoa chanjo dhidi ya magonjwa kama polio, hii ni huduma ya afya.

Madaktari watatu wamevalia shati nyeupe na glavu za mipira. Daktari mmoja ana mtibu mgonjwa ambaye ni mwanamke mzee. Mgonjwa anasafishwa mtaa masikioni. Matibabu haya husaidia wazee kuboresha usikivu wao.

Kidonge cha dawa inayoitwa Ghudatun. Ni dawa ya tizidume kupanuka. Na ni asili ya asilimia mia moja. Dawa hii husaidia kupunguza dalili za tizidume iliyopanuka na kuboresha afya ya wanaume.

Mzee amevalia barakoa, kofia ya samawati na shati la mistari. Anapokea sindano ya chanjo kutoka kwa daktari. Chanjo hii husaidia wazee kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa. Hii ni taswira ya huduma ya afya.

Wanawake wawili wamebeba madumbo ya maji ya kutumika. Mwanamke mmoja amesimama ndani ya shimo wanalochotea maji hayo ya utumizi. Maji haya yanaweza kuwa hatari kwa afya ya binadamu.

Tangazo la barabarani na kuna chupa nyingi zilizojazwa dawa, labda dawa za kienyeji. Bango la utangazaji lina maelezo ya dawa na porodha ya magonjwa yanayotibiwa na dawa hizo. Hii ni taswira ya huduma ya afya.

Ofisi ya daktari wa meno ,kuna mgonjwa ameketi kwenye kiti na nesi amesimama kando yake, amevalia barakoa na nguo za nesi ,mgonjwa amevalia miwani ya rangi ya chungwa na nguo maalum ya kuzuia uchafu ,hii ni huduma ya afya.

Virutubisho vya Iron Plus , venye vitamini C, foleti, B6 na B12, inaongeza chuma mwilini na inaimarisha seli nyekundu ya damu na utoani shati. Hivi virutubishi vya lishe na vina vidonge sitini.

Mwanamke na mtoto katika kiti cha kliniki, kama kile cha daktari wa meno ,kuna vifaa vya hospitali karibu na wao ,kuashiria mazingira ya hospitali ,daktari anaonekana kuzungumza na mtoto akiwa ameshikilia dugo .

Barabara iliyofurika na maji mengi, watumizi wa barabara wanasumbuka kutumia barabara hii. Mafuriko yanaweza leta hasara nyingi katika afya kama vile ajali na magonjwa ya kuambukizwa.

Mwalimu na wanafunzi katika darasa. Wanafunzi wengi wameketi kwenye madawati. Sakafu imechafuka na ina vumbi na wanatumia ubao wa cheki. Hii inaadhiri afya ya walimu na wanafunzi.

Daktari wa meno na muuguzi wakimhudumia mgonjwa. Daktari ameshikilia kifaa maalum ya kuchunguza meno na anamchunguza mgonjwa aliyeketi. Wamevalia aproni za hospitali ili kuzuia magonjwa.